Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo vidogo vyenye ujazo tofauti tofauti kama kilo kumi, kilo ishirini na tano pamoja na mfuko wa kilo hamsini. ikiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili pamoja na kiingereza "BARAKA FERTILIZER".

Pembejeo za kilimo zinazotumika kwa ajili ya uuzaji wa mazao na uongezaji wa thamani ya mazao, huku kukiwa na duka lililochorwa vizuri kwa kunakishiwa kwa urembo na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "Twiga chemical industries limited".

Dawa ya mifugo hususani ng'ombe iliyohifadhiwa vizuri katika chupa maalumu yenye rangi nyeupe, huku ikiwa imefunikwa kwa karatasi ndogo iliyopakwa rangi ya kuvutia pamoja na picha ya ng'ombe, mbuzi na paka huku ikiwa na maandishi yanayotumika kwa lugha ya kiingereza.

Miti mirefu ikiwa na ujazoo wa lita moja

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri katika chumba maalumu, kilichowekwa makabati ya kisasa yaliyofunikwa kwa vioo visafi kwa ajili ya kuhakikisha dawa zinakaa katika mpangilio bila kuharibika; dawa zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama na ndege.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri katika kabati maalumu, lililopambwa kwa rangi nyeupe, huku likisheheni chupa ndogondogo pamoja na maboksi na vifungashio vya karatasi, vyenye dawa tofauti tofauti za kuua vijidudu pamoja na bakteria zinazoshambulia wanyama.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizowekwa katikati ya vijana wanne waliovalia mavazi nadhifu sana, wataalamu wa kilimo pamoja na afya za wanyama, huku nyuso zao wakiwa wamefunika kwa barakoa, kwa ajili ya kujilinda na maambukizi ya magonjwa hususani yanayoambukizwa kwa njia ya hewa.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo vya magunia vikiwa na ujazo tofauti tofauti, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana muhudumu wa bidhaa hizo katika duka dogo huku nyuma yake kukiwa kumepangwa nafaka pamoja na pembejeo hizi.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ndogo yenye ujazo wa milimita mia mbili; ikiwa na picha ya mbwa pamoja na paka. Dawa maalumu inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali hasa ya mbwa na paka, ikiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "Vetenex".

Dawa ya wanyama inayotibu hususani mbwa pamoja na paka. Huku katika boksi la dawa hiyo kukiwa na picha ya mbwa pamoja na ujazo kamili wa dawa miligramu mia thelathini na sita, pamoja na kiwango cha uzito ambacho ni mahususi kwa ajili ya mbwa.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika kichupa maalumu cha plastiki, huku kikiwa na maelezo ya dawa pamoja na picha za wanyama ambao dawa hii huenda ikawatibu kama ng'ombe, mbwa, mbuzi, kondoo, pamoja na wanyama kama mboya, dawa iliyohifadhiwa vizuri katika chupa hiyo.

Chupa ya dawa za mifugo iliyohifadhiwa vizuri na kuwekwa ujazo wa lita moja, huku ikiwa imeandikwa maandishi, yanayosomeka kwa lugha ya kingereza ikiwa na picha ya wanyama kama kuku pamoja na ng'ombe.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, zinazouzwa katika sehemu ya duka, eneo ambalo limepangwa vizuri kwa makabati yaliyohifadhi dawa hizo za mifugo, huku kukiwa na pembejeo za kilimo pamoja na mbolea tofauti tofauti, zilizohifadhiwa vizuri katika magunia yaliyopangwa kwa ujazo.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zinazouzwa katika duka dogo mahali, ambapo pembejeo za kilimo hasa mbegu za mazao mbalimbali pamoja na mbolea. Zilizowekwa vizuri katika vifungashio vilivyofungwa kwa umakini mkubwa pamoja na dawa za mifugo za kupaka pamoja na kunywa, zilizohifadhiwa katika makabati ndani ya duka hilo.

Pembejeo za kilimo zinazopatikana katika eneo maalumu iliyoandikwa bango kubwa linalosomeka kwa lugha ya kiingereza pamoja na kiswahili maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe pamoja na rangi ya njano yanayosomeka kama ''agrovet wakulima mashinani limited, ratail and wholesale''.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo vilivyofungwa kwa ustadi mkubwa huku vikiwa vina maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, bayofit taarifa nyingine za pembejeo hizo pamoja na picha ya pembejeo, huku kukiwa na ujazo kamili wa pembejeo zilizowekwa katika vifungashio hivyo.

Dawa ya mifugo hususani mbwa, iliyohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye rangi nyeupe, kilichoandikwa maandishi ya lugha ya kiingereza yanayosomeka “frontline”, huku kukiwa na picha ya mbwa mweusi mkubwa na pamoja ya namna yakutumia dawa hiyo, ambayo hutumika kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama.

Mazao ya biashara, nyanya zilizokomaa vizuri shambani tayari kwa kwenda kuvunwa zikiwa zimeotea vizuri katika mashina yaliyopandwa ndani ya shamba hilo. Huku kukiwa na miche midogomidogo inayomea, nyanya zilizo tayari kwa kwenda kuuzwa katika maeneo tofautitofauti.

Viazi mviringo zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, huku wakulima wa mazao hayo wakifanya ukusanyaji wa mazao hayo; baada ya kuyavuna shambani kwa ajili ya kuyaandaa ili kwenda kuyauza kwenye masoko tofautitofauti kwa ajili yakujipatia kipato.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani katika vitalu vidogovidogo vilivyokatwa ndani ya shamba hilo, huku kukiwa na mwanaume alievalia mavazi ya mashambani, mkulima wa mazao hayo akivuna mazao hayo kwaajili ya kwenda kuyauza katika masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri katika shamba kubwa. Hoho zao hili likiwa limestawi vizuri katika mashina madogo madogo yaliyopandwa kwa ustadi mkubwa, huku yakisubiri kuvunwa baada ya kukomaa kwa ajili ya kupelekwa kwenye masoko mbalimbali.

Zao la biashara lililovunwa vizuri shambani na wakulima mbalimbali wa kike na wa kiume waliovalia mavazi na nadhifu sana, wakikusanya mazao hayo katika sehemu moja kwa ajili ya kuyachambua na kwenda kuyauza kwenye masoko tofauti tofauti ili kujipatia kipato.

Zao la biashara viazi mbatata vilivyokomaa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo tayari kwa kuandaliwa vizuri, ili kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa katika maeneo mbalimbali ya masoko, ili kuuzwa na kujipatia kipato kwa wakulima wa mazao haya.

Mazao ya biashara, shamba kubwa la mahindi mahali ambapo mahindi hulimwa na kuvunwa baada ya kukomaa huku kukiwa na kijana wa kiume mkulima wa mazao hayo aliyevalia mavazi nadhifu sana, akivuna mazao hayo na kuyahifadhi vizuri kwa ajili ya kwenda kuyauza katika masoko mbalimbali.

Zao la biashara, nanasi iliyokomaa vizuri baada ya kutoka kuvunwa shambani, likiwa limehifadhiwa pembezoni mwa eneo la mashamba, huku kukiwa na wanaume waliovalia mavazi na dhifu, sana wakiweka mananasi hayo katika matenga maalumu kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali.

Mahindi zao la biashara lililovunwa vizuri shambani, baada ya kukomaa na wakulima vijana wa kiume na wa kike, waliolikusanya zao hilo sehemu moja, kwa ajili ya kuliweka katika matenga maalum, ili kusafirisha na kwenda kuuzwa katika masoko tofauti tofauti, makubwa na madogo.

Mazao ya biashara, mahindi yaliyokomaa vizuri shambani na kuvunwa kutoka katika eneo la shamba hilo, huku yakiwa yamekusanywa sehemu moja, kwa ajili ya kuandaliwa vizuri, kwa kumenywa maganda na kuhifadhiwa katika vyombo maalumu, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara, ndizi zilizokomaa vizuri kwenye mikungu ya ndizi tayari kwa kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Zao la biashara la k aroti zilizokomaa vizuri baada ya kuvunwa shambani, zikiwa zimetandazwa sehemu ya wazi katika eneo la shamba, kwa ajili ya kukauka na kuandaliwa vizuri ili kuchambuliwa na kwenda kupakiwa vizuri, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali makubwa na madogo.

Zao la biashara, nyanya iliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kuandaliwa vizuri, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko tofauti tofauti, hususani masoko makubwa na madogo, kwa ajili ya kujipatia kipato na kuendelesha kilimo.

Ndizi, zao la kibiashara lililomea vizuri katika shamba kubwa lenye mikungu mingi ya ndizi, iliyooteshwa katika eneo hilo na kustawisha mikungu minono ya ndizi, kwa ajili ya kuvunwa vizuri ili kupelekwa kuuzwa katika masoko mbalimbali, masoko makubwa na madogo.

Mihogo, zao la biashara lililovunwa vizuri shambani na kuhifadhiwa katika magunia maalumu, yaliyokusanywa katika eneo moja pembezoni mwa shamba tayari kusafirishwa kwaajili ya kwenda kuuzwa katika maeneo mbalimbali ya masoko.

Vitunguu, mazao ya biashara yaliyovunwa katika shamba kubwa linalolimwa mazao hayo na kuhifadhiwa katika sehemu ya wazi ndani ya shamba hilo; ili kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhiwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani masoko makubwa na masoko madogo.

Biashara katika shamba kubwa linalolimwa zao hilo, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa amebeba tenga maalum yenye rangi ya njano huku ndani ya tenga hilo kukiwa na zao la biashara alilotoka kulivuna katika shamba hilo kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko.

Mazao ya biashara, pilipili hoho zao lililokomaa vizuri na kuvunwa katika shamba kubwa sehemu ambapo mazao hayo ulimwa huku likiwa limehifadhiwa katika matenga maalumu kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali ya mijini na masoko ya vijijini.

Mazao ya biashara, viazi vilivyolimwa vizuri na kuvunwa katika shamba la mazao ya biashara baada ya kukomaa. Vilivyohifadhiwa katika magunia yaliyofungwa kwa umakini mkubwa, kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa maeneo mbalimbali ya masoko ili kuuzwa.

Mkulima wa mazao ya biashara aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la wazi ndani ya shamba kubwa la mazao ya biashara mapapai yaliyochipua vizuri katika migomba, iliyostawi akikagua mapapai hayo kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuyauza.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika Vifungashio vidogovidogo, Matenga yenye rangi tofautitofauti kama nyekundu, kijani pamoja na bluu yaliyokusanywa vizuri na kuwekwa viazi, zao la biashara kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Zao la biashara lililomea vizuri shambani na kustawi katika migomba iliyopandwa vizuri katika shamba kubwa la ndizi, ambazo huvunwa na kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kupelekwa kuuzwa kwenye masoko mbalimbali pamoja na kuuzwa viwandani.

Zao la biashara mboga za chainizi zilizolimwa vizuri katika shamba kubwa la mazao ya biashara, huku likiwa limekomaa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani masoko makubwa na masoko madogomadogo.

Mazao ya biashara katika shamba kubwa lenye miti mingi inayozalisha mazao hayo, huku kukiwa na wakulima waliovalia mavazi nadhifu sana, wakivuna mazao na kuyaweka katika matenga maalumu yenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kwenda kuyauza maeneo mbalimbali hususani masoko makubwa na masoko madogo.

Mazao ya biashara viazi mviringo vilivyotoka kuvunwa shambani baada ya kukomaa, vikiwa vimepakiwa katika magunia maalum yaliyofungwa vizuri kwa ustadi mkubwa. Kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa katika maeneo mbalimbali, ili kuuzwa kwenye masoko makubwa na madogo.

Zao la biashara, nyanya iliyomea vizuri shambani na kustawi huku kukiwa na miche ya nyanya mingine inayoendelea kuchipua. Nyanya ambazo ni maalumu tayari kwa ajili ya kuvunwa shamba na kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali hasa makubwa na madogo kwa ajili ya biashara.

Zao la biashara ndizi zilizokomaa vizuri katika shamba kubwa lenye miche mingi ya migomba, iliyooteshwa ndizi zilizokomaa vizuri, huku katika migomba hiyo kukiwa na mikungu ya ndizi ambayo tayari imekwisha kukomaa kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali.

Ndizi zao la biashara lililomea vizuri shambani na kustawi kwa kiwango cha juu huku likiwa limekomaa tayari kwa kuvunwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani masoko makubwa na madogo, kwajili ya matumizi ya chakua na matumizi wengnine ya watumiaji na wanunuzi wa bidhaa hiyo.

Zao la biashara, viazi mbatata vilivyokomaa vizuri shambani na kulimwa pamoja na kuvunwa na wakulima wa mazao haya, huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana mikononi mwake akiwa ameshika mazao hayo. Viazi vilivyokomaa vizuri tayari kwa kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara yaliyotoka kuvunwa shambani na kuhifadhiwa vizuri katika magunia yaliyofungwa vizuri kwa kamba maalumu. Yakiwa yamekusanywa pembezoni mwa gari kubwa ambalo hupakia mizigo mbalimbali, kwa ajili ya kupelekwa kwenye masoko mbalimbali ili kuuzwa.

Viazi zao la biashara lililomea vizuri shambani na kuvunwa kwa ajili ya kuandaliwa kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mkononi mwake akishika zao hilo kwa ajili ya kulikusanja na kuliweka katika matenga maalumu ndani ya shamba hilo.

Mazao ya biashara yaliyopandwa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo lililomea miche midogo ya miti, iliyokuwa vizuri na kuzalisha nyanya zilizokomaa kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara yaliyopandwa katika shamba kubwa lenye mazao hayo, huku yakiwa yamekomaa vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkulima wa mazao hayo kwa ajili ya kwenda kuyauza masokoni.

Kilimo cha mazao ya biyashara, nyanya zilizo mea vizuri katika shamba, kogwa, zilizo koma tayari kwakuenda kuuzwa. Huku kukiwa na vijana wawili wakike, walio valia mafazi nazifu sana, wakivuna zao ilo na kulihifadhi vizuri katika vifungashio maarumu ili kwenda kuuzwa maeneo mbali mbali.

Mazao ya biashara yanayolimwa katika shamba kubwa la kisasa, huku yakiwa yamechipua vizuri tayari kuvunwa na kupelekwa katika viwanda ili shughuli ya uchakataji na usindikaji wa mazao hayo kufanyika kwa ajili ya kutengeneza bidhaa tofautitofauti hususa ni bidhaa za chakula.

Wakulima wa mazao hususa ni mazao ya biashara pamoja na mazao ya chakula katika shamba lenye ardhi yenye udongo mzuri pamoja na rutuba, kukiwa wamepanda miche midogomidogo ya miti kwenye ardhi hiyo na kuiweka vizuri pamoja na kutandaza mabomba maalumu, kwa ajili ya uhakikishaji umwagiliaji wa mazao ufanyike.

Wakulima waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo la shamba mahali ambapo ni maalumu kwa uoteshaji wa miche ya miti kabla ya kwenda kupandwa katika mashamba mbalimbali, ili kupata miche bora na ya kisasa yenye matunda mengi.

Mkulima alievalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la shamba mahali ambapo miche ya nyanya imechipua vizuri nyanya zilizokomaa vizuri tayari kwa matumizi, akikagua miche hiyo na kuvuna nyanya zilizokwisha kukomaa tayari kwa ajili ya kutumika na matumizi tofautitofauti.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa la mazao ya miti ya mipapai, iliyosheheni na kumea miche ya mipapai iliyozalisha matunda yaliyokomaa vizuri. Mapapai ambayo yapo tayari kwa ajili ya chakula na biashara.

Mashine ya kilimo mahususi kwa ajili ya uzalishaji wa wingi wa mazao, pamoja na uboreshaji wa mazao yanayozalishwa kwa njia ya kisasa, inayotumia kemikali pamoja na mashine za kielektroniki, ili kuongeza idadi ya mazao na kuzalisha ubora wake.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa linaloendeshwa kwa mafuta, likiwa limefungwa jembe dogo la kisasa aina ya plau ambalo hutumika wakati wa kulima na kutengeneza majaruba kwa ajili ya upandaji wa mazao.

Mashine ya kilimo mahususi kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao hasa mazao yaliyopandwa kwa njia za kisasa, huku mashine hiyo ikitumika wakati wa kuvuna mazao kwa ajili ya kuhakikisha ubora wa mazao yanayotakiwa unapatikana.

Mashine ya kilimo, inayotumia teknolojia ya kisasa na kuunganishwa kwa mabomba maalumu ambayo husafirisha na kumwaga maji katika miche ya miti iliyokua katika eneo hilo, pamoja na mwanga unaozalishwa mahususi kuhakikisha shughuli ya ukuaji wa mimea inakamilika.

Mashine za kilimo, zilizotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, ambazo hutumika hususan kwa kilimo cha kisasa, ambapo hutumika wakati wa umwagiliaji wa dawa, pamoja na uvunaji wa mazao katika mashamba ya kisasa, ili kuweza kupata mazao bora sana.

Mashine ndogo ya kilimo iliyotengenezwa vizuri kwa visu vidogovidogo, ambavyo hutumika kuchanganya na kuchimbua udongo, hususani kwa mashamba makubwa yanayofanya kilimo cha biashara pamoja na mazao ya chakula. Huku mashine hiyo ikiendeshwa kwa injini ndogo inayotumia mafuta.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lililounganishwa na jembe maalumu la magurudumu ambalo hutumika kukusanya na kuvunia mazao katika eneo la mashambani, huku majembe hayo yakiundwa kwa visu vidogo vidogo.

Mashine maalumu ya kulimia inayotumia teknolojia ya kisas mashine ambayo ipo shambani kurahisisha kazi za uzalishaji bora wa mazao

Mashine ya kilimo inayohusika na uchakachaji wa mazao kwa njia ya kisasa zaidi, huku ikitumia vifaa tofautitofauti hususani mifumo ya kumwagilia pamoja na mwanga, ambao husaidia uchavushaji wa mimea hiyo, ndani ya eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mashine za kilimo zinazotumia teknolojia ya kisasa kufanya shughuli za kilimo cha mazao mbalimbali kupitia teknolojia tofauti tofauti, hasa teknolojia zinazohusisha kemikali pamoja na nishati ya mwanga inayosaidia miche kukua kwa uharaka.

Mashine ya kilimo trekta kubwa la kisasa lililounganishwa kwa jembe maalumu ambalo limeundwa kwa visu vidogo vidogo, vinavyotumika kuchimba na kuchanganya udongo wakati wa uandaaji wa shamba, kuelekea shughuli za kilimo ili kuzalisha mazao mbalimbali.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa linalotumia injini ya mafuta na kuendeshwa na kijana wa kiume, aliyevalia mavazi nadhifu sana huku nyuma ya trekta hilo kukiwa na mashine maalumu yenye magurudumu inayotumika kuhifadhi mazao baada ya kuyavuna shambani.

Mashine ndogo ya kilimo iliyoundwa na kutengenezwa kwa teknolojia ya kisasa huku ikiendeshwa na injini ndogo inayotumia mafuta, ikiwa imeundwa kwa visu vidogovidogo ambavyo hutumika kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa uandalizi wa shamba.

Mashine ya kilimo trekta dogo lenye magurudumu manne, linaloendeshwa kwa nishati ya mafuta na kupitia injini ndogo, huku ikiwa imeunganishwa kwa jembe maalumu la kisasa; ambalo limeundwa kwa visu vidogovidogo, kazi yake ikiwa ni kuchanganya na kuchimbua udongo.

Mashine ya kilimo inayoendeshwa kwa injini ndogo inayotumia mafuta, huku ikiwa imetengenezwa maalumu kwa visu vidogovidogo vinavyochimbua na kuchanganya udongo kwa ajili ya maandalizi ya shamba, kuelekea ulimaji wa mazao wakati wa uandaaji wa shamba hilo.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayoendeshwa kwa mitambo maalumu ya kieletroniki, ambayo hutumika kukuzia mazao hususani mazao ya kisasa yanayotumia muda mchache kukua. Kwakuzalisha kemikali maalum ambayo hutumika katika kuchavusha mazao hayo.

Mashine ya kilimo maalumu kwa ajili ya ustawishaji wa mazao, yanayotokana na sayansi ya uchavushaji wa mimea pamoja na mbegu, huku ukiwa na kifaa maalumu ambacho hutumia joto linalozalishwa kupitia mashine maalumu, pamoja na mwanga unaosaidia ukuaji wa mazao.

Mashine ya kilimo inayotumia teknolojia ya kisasa ya uchavushaji wa mazao na kuyastawisha ya mazao yaliyopangwa katika vitalu vidogo vidogo ndani ya mashine maalumu, ambayo huzalisha kemikali pamoja na mwanga unaosaidia mimea hiyo kukua.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa linaloendeshwa kwa injini ya mafuta likiwa limefungwa jembe dogo aina ya plau ambalo hutumika wakati wa upalizi na uandaaji wa shamba. Jembe hilo lililotengenezwa kwa visu vidogovidogo ambavyo hutumika kuchimbua na kuchanganya udongo.

Mashine ya kilimo inayojihusisha na uchavushaji wa mimea inayopandwa mahususi katika vitalu vya kisasa ndani ya majengo ya maabara maalumu za kilimo ili kuzalisha mazao bora na ya kisasa kupitia miale ya mwanga inayozalishwa na mashine hizo.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayotumia teknologia ya mionzi pamoja na maji yanayonyunyizwa kupitia mifumo maalumu iliyo tengenezwa na mashine hiyo, kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao ndani ya eneo hilo unafanyika kwa ustadi mkubwa na wa hali ya juu.

Kilimo cha mazao ya samaki, kwa samaki ambao wanalimwa kwa teknolojia ya kisasa, mfumo unaohusisha uchimbaji wa bwawa maalumu linalotengenezwa vizuri na kuwekwa chakula kwa ajili ya samaki kupata chakula hicho, huku kukiwa kumezungushwa kwa miche midogo midogo ya miti pamoja na vipori vinavyosaidia upatikanaji wa chakula.

Kilimo cha mazalia ya samaki mazalia amboyo yamewekwa katika bwawa dogo lililotengenezwa kwa njia ya kisasa huku kukiwa na vitu vingivingi vinavyozunguka eneo hilo maji yanayonyunyuzika kutoka katika eneo moja kwenda eneo jingine kwaajili ya kuhakikisha ubadilishaji wa maji.

Ufugaji wa mazao ya samaki unafanywa katika bwawa kubwa la kisasa lililofunikwa vizuri kwa nyavu ndogondogo, ili kuzuia mazalia ya samaki yasishambuliwe na wadudu pamoja na wanyama kama ndege, paka, pamoja na wanyama wengine wanaoshambulia na kula samaki.

Bidhaa za chakula zilizohifadhiwa vizuri katika magunia madogomadogo, nafaka ambayo hutumika kwa matumizi ya chakula cha nyumbani kama: maharage, mchicha, mihogo, njugu mawe pamoja na mchele uliokobolewa vizuri.

Msitu mkubwa unaoundwa na miti mingi mikubwa na midogo, huku kukiwa na nyasi ndogondogo pamoja na vichaka, ndani ya msitu huo kukiwa na daraja linalotengenezwa kwa mbao nzuri, linaloruhusu watu kupita kutoka eneo moja la msitu kwenda eneo jingine la msitu, mahali ambapo chini kunapita vyanzo vya maji.

Wataalam wa misitu wakiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na misitu mikubwa inayoundwa na miti mirefu na mifupi, vichaka vidogo vidogo, huku nyuso zao zikiwa zatabasamu sana wakiwa wanapanda miche ya miti katika eneo hilo, kwa ajili ya kuendeleza ustawi wa miche ya miti na kuongeza rutuba.

Eneo la miti mingi iliyokuwa sehemu ya misitu ambapo kuna miti mikubwa mirefu na mifupi, yenye majani mapana na majani ya kawaida, ndani kukiwa na barabara inayopita eneo hilo mahali ambapo kuna giza pamoja na msitu mnene.

Hydoponiki sayansi ambayo inahusisha virutubisho vya mchanganyiko pamoja na maji vinavyopitishwa kwaajili ya kusaidia ukuaji wake

Sayansi ya haidroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuaji wa miti bila kutegemea udongo. Njia hii inategemea zaidi uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya "PVC".

Sayansi ya haidroponi hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo, njia hii ni mahususi ambapo huhusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu, yaliyotubolewa juu na kupachikwa miche inayoota juu yake.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia ya kilimo ambayo inahusisha ukuzaji wa mazao bila ya kutegemea udongo, njia hii inahusisha uwekaji wa mizizi ya mimea katika mchanganyiko wa maji pamoja na virutubishi, ambavyo husaidia mimea hii kukua.

Sayansi ya haidroponi; hii ni teknolojia ambayo inayohusisha ukuaji wa mazao ya miche ya miti, bila kutegemea udongo. Sayansi hii ni maalumu ambapo miche midogomidogo hupandwa katika mabomba yaliyotobolewa vizuri, ambapo mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji, hupitishwa katika mabomba hayo.

Sayansi ya haidroponi, teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", mabomba ambayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupandwa miche ya miti juu yake, ambapo kufyonza virutubishi kutoka kwenye maji yanayopita katika bomba hiyo.

Sayansi ya haedroponi, hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, njia hii inategemea zaidi uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa katika mmea kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC" ambayo hutobolewa juu na kupitishwa mimea juu yake.

Sayansi ya haidropni, hii ni teknolojia ya ukuaji wa mimea bila kutumia udongo, njia hii inahusisha uwekaji wa mizizi ya mimea katika mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji, ambao mizizi hiyo hunyonya na kufyonza virutubisho hivyo kutoka kwenye maji.

Sayansi ya haidroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii ni mahususi ambapo huchanganya virutubishi pamoja na maji, ambavyo hupitishwa kupitia mabomba maalumu yanayounganisha mimea hiyo.

Sayansi ya "hydroponiki" hii ni teknolojia ambayo inahusisha kuchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya pvc, ambayo hutobolewa matundu na kupitishwa mizizi ya mimea, inayofyonza virutubishi kwenye maji.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC" ambayo husaidia virutubishi hivi kupita na kufyonzwa katika mizizi ya miche ya miti hiyo.

Haidroponi hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii ni mahususi ambapo virutubishi pamoja na maji huchanganywa na kupitisha kupitia mabomba maalumu aina ya 'pvc' ambayo hutobolewa matundu madogo madogo kuruhusu mizizi ya miti kupita.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia ambayo inayohusisha ukuaji wa mimea, bila kutegemea udongo, Njia hii ni mahususi ambapo miche ya miti, huwekwa katika kimiminika chenye mchanganyiko wa virutubishi, pamoja na maji vinavyo pitishwa kupitia mabomba maalumu ya PVC.

Teknolojia ya haidroponi, hii ni teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ambayo ni PVC

Sayansi ya haidroponi; kilimo cha kisasa kinachutumia teknolojia, ambapo miche ya miti hukua bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji; vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "PVC", ambayo hupitisha mchanganyiko huo kwenye miche ya miti.

Kilimo cha haidroponi hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo. Njia hii ni mahususi ambapo teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa kurutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc".

Kilimo cha haidroponi. Hii ni sayansi ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya (pvc); mabomba ambayo hutobolewa matundu na kuwekwa miche ya miti, kwa ajili ya kufyonza virutubishi vinavyopita kwenye mabomba hayo; vilivyochanganywa na maji.

Sayansi ya Haidroponi. Hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya (PVC); yaliyotobolewa na kuwekwa miche ya miti juu yake.

Sayansi ya haidroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo, njia hii ni mahususi kwa uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyo pitishwa kupitia mabomba maalumu mabomba ya pvc ambapo hutobolewa matunda madogo madogo na kupitishwa miche ya miti.

Haidroponi, hii ni teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi na maji vinavyosaidia miche kukua bila kutegemea udongo, kilimo hii ni mahususi ambapo mimea hupandwa katika mabomba yaliyotobolewa, matundu ambapo mchanganyiko wa kimiminika pamoja na virutubishi hupita kwenye mabomba hayo.

Haidroponi. Hii teknolojia ya kisasa ambayo inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC; ambayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupitishwa mimea hiyo kwa ajili ya kuchukua virutubishi vinavyopitishwa kwenye mabomba hayo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya (PVC), mabomba hayo yakiwa yametobolewa matundu madogo madogo na kupitishwa michi miche ya miti iliyomea vizuri juu ya mabomba hayo.

Kilimo cha viwandani katika eneo kubwa la shamba, katika sehemu ya kiwanda, mahali kulikopandwa miche mbalimbali ya mazao; ambayo hutumika, huchakata na kusindika mazao tofautitofauti, yanayozalishwa na miche hiyo kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali, hususani bidhaa za chakula na vinywaji.

Kilimo cha viwandani kinachotumia teknolojia ya kisasa na sayansi ya kilimo, kilimo cha kijani, iliyowekwa vizuri katika majumba maalumu yaliyofunikwa vizuri kwa maturubai meupe, yanayopitisha hewa safi pamoja na mwanga kwa ajili ya ukuaji wa mazao ili kupelekwa kiwandani kwa usindikaji.

Kilimo cha mazao ya viwandani. Hususani mazao tofautitofauti yanayopandwa vizuri katika eneo la shamba, ambalo hutumika kwaajili ya uzalishaji, usindikaji na uchakataji wa bidhaa tofautitofauti, hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha mazao ya viwandani yanayotumika katika uchakataji wa na usindikaji wa mazao hayo katika kiwanda ili kuzalisha bidhaa tofauti tofauti, hususani bidhaa za katani, chakula pamoja na bidhaa za matunda ikiwemo uzalishaji wa juisi zinazotokana na matunda.

Kilimo cha viwanda katika eneo la shamba kubwa mali ya kiwanda huku kukiwa kumestawi mazao yaliyomea vizuri yakiwa yamekomaa tayari kwa ajili ya kuyapeleka kiwandani, ili kuyasindika na kuyachakata kwa ajili ya kutengeneza bidhaa tofautitofauti hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha viwandani, cha mazao mbalimbali hususani mahindi zao ambalo limemea vizuri shambani na kukomaa likiwa tayari kwa kuvunwa, na kwenda kupelekwa katika kiwanda kwa ajili ya usindikaji, na uchakataji wa mazao hayo ili kupata bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani huku kukiwa na vijana wawili waliovalia nadhifu sana kwa ajili ya kuzipeleka kiwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani katika eneo la kiwanda, mahali ambapo mazao yamekomaa vizuri, zao la kabichi lililokomaa vizuri shambani kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani ili kuchakatwa na kusindika kutengeneza bidhaa mpya hususani bidhaa ya chakula.

Kilimo cha viwandani mahususi kwa mazao maalumu, ambayo huchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa tofautitofauti, kama; bidhaa za chakula pamoja na bidhaa za vinywaji vinavyotengenezwa viwandani, huku katika shamba hilo eneo la kiwanda lililomea vizuri kwa miche ya miti iliyokomaa.

Kilimo cha viwandani kinachohusisha uchakataji na usindikaji wa mazao, kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa tofautitofauti, hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji ambavyo hutumika kwa mahitaji ya kila siku, kwenye majumba yetu pamoja na maeneo mbalimbali.

Kilimo cha viwandani, eneo la shamba mahali ambapo kilimo cha chai hulimwa, na mazao yake kuchumwa vizuri katika kikonyo na kuhifadhiwa katika matenga maalumu, matenga yaliyobebwa na wakulima wawili, walio katika shamba hilo kwa ajili ya kupeleka viwandani, kwa uchakataji wa mazao.

Kilimo cha viwandani katika eneo la shamba sehemu ya kiwanda kulikolimwa mazao yaliyomea vizuri na kustawi, mazao ya kabegi yaliyokua vizuri kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika kiwanda ili shughuli ya usindikaji na uchakataji wa mazao ikamilike.

Kilimo cha mashambani, ndizi zilizokuwa vizuri na kukomaa katika shamba kubwa, eneo la kiwanda kuna migomba mingi ya ndizi iliyokomaa vizuri, huku zikiandaliwa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikaji wa mazao.

Kilimo cha viwandani eneo la shamba mahali ambapo mazao ya kabeji yamelimwa vizuri kwa kufuata mpangilio na mtiririko sahihi, uliopangwa katika vitalu vidogovidogo, huku zao hili likisubiri kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuchakatwa na kusindikwa kwenye viwanda.

Kilimo cha viwandani katika eneo la kiwanda, mahali ambapo nyanya zilizolimwa vizuri na kuiva zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuandaliwa vizuri, ili kwenda kupelekwa katika viwanda kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa mazao, hususani nyanya za kopo.

Kilimo cha viwandani katika eneo kubwa la viwanda, huku zao la hoho likiwa limewekwa katika eneo maalumu, baada ya kutoka kuvunwa shambani kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa zao hilo, ili kutengenezwa kwa bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za chakula.

Kilimo cha viwandani nyanya zilizostawi vizuri shambani na kuvunwa zilizopelekwa katika eneo la kiwanda, mashine ambayo hutumika kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa mazao ya nyanya kwa ajili ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali pamoja na vyakula.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa katika miche iliyomea vizuri, juu ya vitalu vya shamba katika shamba kubwa la kisasa, lililopandwa vizuri mazao ya miche huku yakiwa yametobolewa matundu madogodogo ambayo husaidia shughuli ya unyunyizaji wa mazao katika shamba hilo.

Mifumo ya umwagiliaji mashamba madogo yaliyofunikwa mabomba hayo hutobolewa mabomba madogomadogo ili kunyunyiza maji kusaidia ukuaji wa mazao hayo

Mifumo ya umwagiliaji katika shamba kubwa la mazao ya kibiashara, iliyotandazwa vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri, juu ya vitalu vilivyolimwa mazao mbalimbali ya biashara. Mabomba hayo yaliyotobolewa matundu madogomadogo, ambayo hunyunyiza maji kwenye miche iliyomea shambani.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa katika shamba kubwa la mazao hususani mazao ya biashara na mazao ya kilimo, lililounganishwa kupitia bomba kubwa maalumu ambalo hutoa maji yanayosukumwa na pampu maalum mabomba yaliyofungwa na kutobolewa matundu madogo madogo ambayo hutumika kunyunyiza maji katika shamba.

Mifumo ya umwagiliaji mashambani inayongunishwa kupitia mabomba maalumu yaliyotobolewa matundu madogomadogo na kuunganisha na pampu inayosukuma maji hayo ya mabomba, ambayo husaidia shughuli ya umwagiliaji ndani ya shamba kwa kunyunyiza maji yanayopita kupitia matundu madogo madogo ili kusaidia shughuli ya umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa katika maeneo ya shamba, mahususi kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao, mifumo iliyotengenezwa kwa mabomba madogomadogo, yaliyounganishwa kupitia pampu inayosukuma maji, kutoka katika vyanzo vya maji iliyotobolewa matundu madogomadogo yanayonyunyiza maji katika vitalu vya shamba.

Mifumo ya umwagiliaji inayotumika mahususi kwa kilimo cha kisasa, huku kukiwa na mwanamume aliyevalia mavazi nazifu sana mkononi; mwake akishika bomba linalotiririsha maji na kumwagilia katika miche ya mazao; iliyokua vizuri katika shamba kubwa la mazao yaliyokomaa vizuri.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogomadogo maalumu kwa shughuli za umwagiliaji yaliyotandazwa katika ardhi ya shamba, eneo lililostawi vizuri kwa rutuba katika udongo huu. Huku kukiwa kumemea mazao mbalimbali. Mabomba hayo hunyunyiza maji yanayosambazwa kwa ajili ya umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji wa mabomba madogomadogo, yaliyotandazwa juu ya vitalu vya mashambani katika majaruba madogomadogo. Huku mabomba haya yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo kwa ajili ya kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji wa shamba.

Mifumo ya umwagiliaji mashambani katika shamba kubwa la kisasa linalolimwa mazao tofautitofauti, huku likiwa limeunganishwa na mabomba maalumu, yaliyofungwa kupitia pampu inayosafirisha maji katika shamba hilo, huku yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo, kwa ajili ya kuhakikisha unyunyizaji wa maji katika shamba hilo, wakati wa umwagiliaji wa mazao.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lenye uoto wa asili, linalopitiwa na mto mkubwa wa maji huku juu ya mto huo ukipita daraja lililojengwa vizuri kwa ustadi mkubwa; Kandokando kukiwa na eneo la nchi kavu lililozungukwa na pori kubwa lenye miti mingi, yenye uoto wa asili na kivuli kikubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayofunikwa na anga jeupe na mawingu madogomadogo. Huku ikizungukwa na miti, pamoja na milima na mabonde makubwa na madogo, nyasi ndogondogo zilizomea vizuri, pamoja na vichaka vidogo, huku mto mdogo wa maji unaotiririsha katika eneo hilo ukipita.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lenye uoto wa asili pamoja na barabara ndogo mahali ambapo watembea kwa miguu hupita, pamoja na wanyama tofautitofauti kama punda na wanyama wengine. Huku kukiwa kumemea vizuri kwa nyasi ndogo zilizoota katika ardhi yenye udongo mkavu.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa na ardhi yenye nyasi zenye kijani kibichi, huku kukiwa na mapori madogo madogo yaliyomea vizuri katikati kukiwa na mlima mkubwa wenye vichuguu, watu mbalimbali, wakulima pamoja na wafugaji wakifanya shughuli zao katika maeneo hayo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili ndani yake kukiwa na miti michache

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyoundwa kwa vyanzo vya maji vilivyozungukwa na miti mikubwa katika eneo la bonde. Huku kukiwa na daraja maalumu linalounganisha sehemu ya bwawa katika ardhi ya mabondemabonde pamoja na milima inayozunguka eneo hilo.

Madhali nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa vyanzo vya maji vinavyotiririka katika eneo hilo, lililo na miti mingi mikubwa na midogo pamoja na ardhi ya kuvutia, huku anga lake likifunikwa kwa mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopangwa katika ardhi iliyomea vizuri yenye matawi mazuri huku kukiwa na mimea mbalimbali iliyozunguka hususani mazao ya kibiashara

Mandhari nzuri ya kuvutia inayozungukwa na uoto wa asili miti mikubwa na midogo iliyomea katika ardhi yenye rutuba huku, ikizungukwa na mto mkubwa chanzo cha maji kinachozunguka eneo hilo lililopandwa vizuri kwa mashamba yanayolima mazao mbalimbali.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na miti mikubwa na midogo huku anga lake likiwa ni anga tulivu lenye mawingu madogo madogo, miti mikubwa na midogo yenye kivuli pamoja na ardhi yenye udongo wenye rutuba iliyomea nyasi ndogondogo pamoja na mto unaoingiza maji katika msitu huo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la uoto wa asili linaloundwa kwa barabara ya vumbi inayokatiza katika maeneo mbalimbali hususani maeneo yenye miti mirefu na mapori madogomadogo; huku kukiwa na nyumba za watu zilizojengwa kwa kuachiana nafasi pamoja na miundombinu ya maji na umeme.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa barabara safi zenye kiwango cha lami ambazo huingiza magari na kutoa katika eneo hilo miti mikubwa na midogo, mapori makubwa pamoja na vichaka huku kukiwa na milima inayozuka eneo hilo lililofunikwa kwa maji ya ziwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili iliyopambwa kwa vyanzo vya maji, bahari kubwa iliyozungukwa na nyasi ndogondogo zilizoota katika ardhi yenye udongo mzuri; mitumbwi maalumu inayotumika kwa shughuli za uvuvi, pamoja na milima inayozunguka eneo hilo la bahari.

Mandhari nzuri ya kuvutia; inayopambwa kwa vyanzo vya maji, miti mikubwa na midogo, pamoja na eneo la nchi kavu linalozunguka eneo la maji, pamoja na milima mirefu na midogo, huku anga likiwa lenye mawingu mepesimepesi, pamoja na wanyama na ndege wanaojipatia vitoweo katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uwoto wa asili. Eneo ambalo limezungukwa na milima mirefu na mifupi. Vichaka vidogo vidogo pamoja na mashamba yanayolimwa mazao mbalimbali, hususani mazao ya kibiashara. Nyumba zenye makazi ya watu zilizojengwa kwa kuachiana nafasi, pamoja na misitu mikubwa na midogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa barabara ndogo ya vumbi, miti mikubwa na midogo, mapori pamoja na vichaka huku kukiwa kumepambwa kwa mabonde pamoja na milima inayozunguka eneo hilo; lililofunikwa kwa wingu nyepesi lenye mawingu madogomadogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu na mifupi, nyasi ndogondogo pamoja na barabara za vumbi, zinazotoka na kuingia katika eneo hilo, lililozungukwa na kina kirefu cha maji pamoja na kufunikwa na wingu jepesi, lisilokuwa na mawingu mengi.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika ardhi ambayo imejaa ukame, nyasi zisizokuwa za kijani, miti michache iliyokuwa na kivuli kidogo chenye majani mabichi, huku eneo hili likizungukwa na miti midogo midogo, vichaka vidogo pamoja na anga lililofunika eneo hili lenye mawingu mepesi.

Mandhari kubwa ya kuvutia inayopambwa kwa ardhi nzuri yenye rutuba iliyomea miti mikubwa na midogo misitu pamoja na viota vidogo, huku kukiwa kumejengeka na barabara kwa ajili ya usafirishaji wa mazao pamoja na abiria kutoka sehemu moja kwenda nyingine, eneo ambalo limepambwa vizuri kwa vyanzo vya maji vyenye kina kirefu.

Mandhari ya kuvutia, eneo lenye uoto wa asili, lililotandwa kwa wingu zito angani na kuzungukwa kwa milima mikubwa na mabonde, huku kukiwa kumemea miti mirefu na mifupi yenye vivuli vikubwa pamoja na nyasi ndogondogo zilizozungukwa na vichaka vikubwa na vidogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili inayopitishwa na barabara ndogo, inayopitisha magari makubwa na madogo ,Huku kukiwa na nyasi ndogondogo zilizomea vizuri zenye rangi ya kijani iliyokosa washiria rutuba na hali nzuri ya hewa katika eneo hilo lililozungukwa na miti mingi mikubwa.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti midogomidogo pamoja na milima mikubwa na midogo, huku kukiwa na anga lenye mawingu madogo, pamoja na ardhi yenye kijani kibichi pamoja na njia ndogondogo zinazoingia na kutoka katika eneo hilo la msitu.

Ufugaji wa nyuki unaofanywa na wataalamu wa mifugo hiyo, waliovalia mavazi nadhifu sana. Wakigema asali katika vitalu vidogovidogo, pamoja na vyumba vilivyotengenezwa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki, ambao tayari wamekwisha kuzalisha asali.

Ufugaji wa nyuki, katika eneo maalum lililotengwa kwa uhifadhi na shughuli za ufugaji wa wadudu hao. Huku kukiwa na mizinga maalumu iliyotengenezwa kisasa, kwa ajili ya shughuli ya ufugaji wa wadudu nyuki, kwa ajili ya uzalishaji wa asali.

Ufugaji wa wanyama hususani mbuzi wa kisasa walio hifadhiwa madhubuti katika zizi dogo mahali, ambapo wanyama hawa wamehifadhiwa wakiwekewa chakula chao katika eneo maalumu. Huku katika zizi hilo limejengwa vizuri kwa mbao imara zilizowekwa vizuri kwajili ya kuhakikisha usalama wa wanyama hao.

Ufugaji wa kuku wa kisasa katika eneo ambalo limejengwa vizuri na kwa mabanda ya kisasa yaliyowekwa katika mpangilio na mlolongo mzuri. Huku kukiwa kumepangwa sehemu za chakula kwa ajili ya kuku kupata chakula maalumu kinachowekwa katika mabanda hayo.

Mbegu za kilimo zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo, chenye rangi ya kijani pamoja, njano na nyeupe. Kikiwa kimeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "IEST SPINACHI INDIAN PAILO" ,huku kukiwa na picha ya zao hilo linalowakilisha ndani ya mbegu.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi za kuvutia, huku kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka "Simlaw Seeds", maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya njano. Juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya mazao yanayotambulisha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio.

Kilimo cha mbegu zilizopandwa katika vitalu vidogovidogo ndani ya eneo maalumu, mahususi kwa upandaji wa mbegu na uzalishaji wa miche bora inayotokana na mbegu zinazolimwa kwa ustadi mkubwa, na kwa teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kupata mazao bora.

Mbegu za mazao zilizolimwa na kupandwa vizuri, katika shamba lililomea miche midogo midogo ya miti; huku miche hiyo ikimwagiliziwa maji kutoka katika mabomba maalumu ya kilimo cha umwagiliaji, yaliyotandazwa katika shamba hilo, ili kunyunyiza mbegu hizo ziweze kustawi vizuri.

Mbegu za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo vilivyofungwa kwa ustadi mkubwa vyenye rangi nyeupe, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yenye rangi ya kijani. Huku juu ya vifungashio hivyo kukiwa na picha inayowakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri, kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kingereza pamoja na picha ya zao la tikitimaji, likionyesha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichowekwa vizuri na kufungwa kwa ustadi mkubwa, huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya zao la mpapai uliokatwa vizuri kuashiria aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao ya kilimo zilizohifadhiwa katika magunia maalumu ya aina tofauti tofauti na kukusanywa kwa kurudikwa kimpangilio mzuri katika eneo moja kwa ajili ya matumizi hususani kilimo mbegu hizo za mazao ya kilimo ni kama maharage, pamoja na njugu.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri na kuandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "royal seeds", huku juu ya kifungashio hicho ukiwa na picha ya mazao yanayopatikana ndani ya kifungashio hicho kilichowekwa vizuri na kupambwa kwa urembo pamoja na rangi za kuvutia.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi ya njano pamoja na kijani iliyokosa huku kikiwa na ujazo wa gramu 11 ndani ya kifungashie hii chuo kukiwa na mbegu ya zao lililochorwa juu ya kifungashio hicho na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Easeed".

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo, kilichotengenezwa na kufungwa mahusi. Huku kukiwa na maandishi yanayosomea kama (Royositi), picha ya juu kabichi inayotambulisha aina za mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo vilivyofungwa vizuri vyenye rangi nyeupe, huku juu ya vifungashio hivyo kukiwa na picha ya zao linalotambulisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio hicho, kilichoandikwa jina kwa lugha ya kiingereza, maandishi yaliyopakwa rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vilivyofungwa kwa umakini na ubora mkubwa, huku juu ya vifungashio hivyo kukiwa na picha ya mazao inayoashiria aina ya mbegu zilizowekwa ndani ya kifungashio hicho.

Kilimo cha mbegu maalumu zilizohifadhiwa katika vikopo vidogovidogo vilivyotengenezwa kwa mabati, huku kukiwa kumeota miche midogo ya mbegu zilizopandwa katika ardhi ndani ya vikopo hivyo, mbegu ambazo zimehifadhiwa pembezoni mwa dirisha linalopitisha mwanga wa kutosha.

Kilimo cha mazoa ya mbegu huku ikiwa imepangwa vizuri katika vitalu vidogo vidogo ndani ya shamba kubwa la kisasa linalolimwa kupitia teknolojia ya kilimo cha kijani, ambapo mazao haya ya mbegu yakiwa yameoteshwa vizuri kupitia vitalu vidogo vidogo ndani ya eneo hilo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri kwa umakini, mkubwa kilichoandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "simlaw seeds", maandishi, yaliyopakwa rangi ya kijani huku kukiwa na picha ya zao la kabeji juu ya kifungashio hicho.

Mbegu zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo vilivyofungwa vizuri na kuhifadhiwa kwa umakini mkubwa, vifungashio vyenye rangi nyeupe na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya kijani, huku juu ya vifungashio hivyo kukiwa na picha inayoashiria aina ya zao linalopatikana ndani ya vifungashio.

Mbegu mbalimbali za mazao ya kilimo zilizohifadhiwa katika eneo la wazi, huku zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri bila kuchanganywa katika vyombo mbalimbali, kulingana na aina ya mbegu na aina ya zao tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa kwenye mashamba.

Mbegu za kilimo zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye rangi ya kijani, huku kikiwa kimefungwa vizuri na kuandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza,"TECHNISEM." Pamoja na picha ya zao linalotambulisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Kilimo cha mbegu katika eneo la duka mahali ambapo mbegu za mazao mbalimbali kama mahindi, maharage choroko njegere pamoja na nafaka nyengine huuzwa hapo kwa ajili ya kilimo na matumizi ya chakula kama cha nyumbani pamoja na vyakula vya mahotelini.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo, vilivyofungwa kwa umakini na ustadi mkubwa, huku juu ya mbegu hizo kukiwa na picha inaoashiria aina ya zao lililo ndani ya mbegu hizo, vifungashio vilivyoandikwa kwa maandishi ya rangi ya kijani yanayosomeka kwa lugha ya kingereza.

Mbegu za mazao ya kilimo zilizohifadhiwa vizuri katika kikopo kidogo kilichotengenezwa kwa bati, na kufungwa vizuri kwa mfuniko maalumu, ikiwa imeandikwa maandishi kwa lugha ya Kiingereza "Simlaw Seeds" huku kukiwa na picha ya majani mbele ya kifungashio hicho, kinachoashiria aina ya mbegu zilizomo ndani ya kopo hilo.

Kilimo cha mbegu, eneo linalofanya ukulima na upandaji wa mbegu mbalimbali za mazao zilizopangwa katika makundi ya vitalu kwa ajili ya kuhakikisha ustawi wa mazao hayo, hususani mbegu za mazao ya kibiashara pamoja na mazao ya chakula.

Kilimo cha mazao ya mbegu iliyopandwa katika kifaa maalumu kilichowekwa udongo wenye rutuba na kuoteshwa mbegu zilizomea, miche midogomidogo, iliyokuwa vizuri kwa ajili ya uzalishaji wa mazao tofautitofauti, hususani mazao ya chakula na mazao ya biashara.

Nyumba ndogo ya kuhifadhia wanyama iliyotengenezwa kwa mbao madhubuti pamoja na kuezekwa kwa paa yenye ubora huku, ndani ya nyumba hiyo kukiwa na mbwa mwenye afya tele akijipatia chakula kilichowekwa katika meza maalumu ndani ya banda hilo la kuhifadhia wanyama.

Nyumba ndogo ya kufugia mifugo hususani mbwa, iliyoezekwa vizuri kwa paa la kisasa; lililowekwa kwa mabati pamoja na mbao imara, ndani yake kukiwa na mbwa; mnyama wa nyumbani, aliyehifadhiwa vizuri katika chumba hicho kilichowekwa kwa geti lenye vyuma vizuri.

Mfugaji wa mbwa kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, fulana nyekundu na suruali nyeusi, huku mikono yake akiwa ameshika mbwa mwenye afya tele akimpatia chanjo na kumwangalia afya yake kama kuna vijidudu pamoja na bakteria wanaomshambulia mnyama huyo.

Mbwa wenye rangi nyeusi pamoja na kahawia wakali sana wakiwa wamesimama mbele ya banda lililotengenezwa vizuri kwa mabati magumu pamoja na nyavu ngumu, jumba ambalo ni mahususi kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao, mbwa wakali.

Mnyama wa porini, nyoka mkubwa aina ya chatu mwenye madoa madoa pamoja na magamba, huku akiwa na rangi nyeusi yenye madoa ya njano akiwa amejipumzikia katika eneo la wazi baada ya kutoka kula mzoga wake.

Wanyama wa porini wanaoishi nchi kavu maji, mamba wakubwa waliojianika katika pembezoni mwa vyanzo vya maji, wakipunga upepo na kujianika Katika eneo la ufukwe, pembezoni mwa vyanzo vya maji hususani mito na maziwa.

Mnyama wa porini tembo mkubwa aliye nawiri vizuri, akiwa katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaomshangaa hususani watali akila majani yaliyowekwa na kutengwa katika sehemu hiyo.

Ndege wa angani mwenye mabawa meupe na madoa meusi aliyeketi katika nyaya za umeme; eneo la juu kidogo huku juu ya anga lenye mawingu mepesimepesi ndege arukae umbali mrefu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine akiangalia wapi aende.

Wanyama wakubwa wa porini, tembo wengi waliosimama katika eneo moja kandokando ya msitu mdogo, wakivuka kutoka eneo moja la hifadhi na kuelekea eneo jingine la hifadhi, kwa ajili ya kujitafutia makazi mapya na chakula chao.

Wanyama wa porini, nyumbu wakubwa wenye mapembe makali sana, wakiwa wanakatiza katika eneo la vyanzo vya maji, mto unaopita katikati ya hifadhi hiyo, kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyengine kwaajili ya kujitafutia chakula na makazi.

Wanyama wa porini twiga mwenye shingo ndefu, aliye katika eneo la pori hilo mahali ambapo kuna majani yaliyomea vizuri, miti mirefu iliyostawi yenye miba na isiyokuwa na mimba akila majani ya miti mirefu katika eneo hilo la msitu.

Wanyama wa mwituni, tembo wakubwa wakiongozana katika eneo kandokando ya barabara huku kukiwa na magari ya watalii yaliyopaki katika eneo hilo, tembo wakubwa walioshiba wanaotoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, eneo lililo na ardhi yenye rutuba pamoja na vyanzo vya maji.